Kuna watu wawili, kuna mwanamke na mwanamume. Mwanamke amevalia miwani na anaonekana anaonekana kuwa anafanya kazi katika ofisi hili la huduma Kenya. Kuna mwanmume ambaye anaonekana kuwa anahudumiwa ambaye amevalia kofia nyeupe na shati nyeupe.

Kwenye uga, kunaonekana kuna watu wanaonekana kuwa ni mashabiki ambao hawaonekani vizuri, kwenye huu uga kuna timu mbili, kuna timu moja ambao wamevalia jezi zao ambazo ni za rangi ya kijani, huku wengine wakiwa wamevalia ya manjano.

Hapa kuna watu wengi sana. Kuna mashabiki ambao wamekaa pembeni, huku wengine wachezaji wamekaa katikati na wako katika harakati ya kucheza mpira aina ya soka. Hizi ni timu mbili. Wengine wakiwa wamevalia mavazi meupe iliyo na mstari ya blue isiyokolea. Huku wengine wakiwa wamevalia jezi sawa sawa na ya rangi ya kijani kibichi.

Hili ni ofisi la kitaaluma ambapo ni ya kuhudumia labda wananchi , kuna watu walio kwenye ofisi hili ambalo wote wanaonekana kufanya kazi, watu hao wamevalia shati nyeupe ilio na nyekundu kwenye mikono na shingo lao.

Hawa ni watu wawili mwanamke na mwanaume mwanamke ambaye amevalia suti ya buluu iliyokolea pia amevalia tai manjano iliyo na matoatoa pia akona shati ya mkono mirefu iliyo ya buluu hukua akiwa amevalia saa yake inayoonekana kwenye mkono wake.